Huyu ni mwanafunzi msichana anayeonekana kuwa makini na elimu yake. Yuko na kalamu na kitabu anayoandikia. Pia kando yake tunaona kwamba yuko na kibao aina ya ipad .

Huyu ni mwalimu anayefunza masomo ya kidijitali. Mwalimu huyu anaangalia wanafunzi wake, huku kando ni skrini inayoonyesha wanafunzi wake mtandaoni.

Mwanadada huyu wa Kiislamu, akiwa na kompyuta yake ya kupakatia, anaonekana kuwa akifanya utafiti mbalimbali, pia kando ya meza yake, tunaona vitabu vya kusomea.

Hawa ni wanafunzi wa masomo ya kidijitali. Mmoja anaye andika kwa kitabu chake kutumia kalamu, masikioni amevaa vichwa vya sauti na kwenye kompyuta yake ya kupakatia ni mwalimu anayefundisha kwenye skrini.

Hawa ni watoto watatu wanaosoma masomo ya kidijitali. Watoto hawa wakona mwalimu wao huku mmoja akiwa na uso wa kustaajabu akibonyezabonyeza kompyuta yake .

Huyu ni mwanamke aliyeshikilia kikombe chake cha chai akifanya utafiti wa masomo ya kidijitali. Kwenye skrini ya kompyuta ya kupakatia hii, kuna mwanamke aliyevaa vichwa vya sauti kwa masikio yake na pia kando ni vitabu vilivyotapakaa.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Anafundishwa mambo ya kidijitali akiwa na kompyuta yake ya kupakatia na pia kitabu mezani.

Huyu ni kijana aliye keti chini akiangalia na kubonyeza komputa yake ya kupakatia, kijana huyu amevaa miwani machoni na pia kando yake ni kitabu na simu yake ya mahiri.

Hawa ni wanafunzi darasani, ambao wameshikilia kompyuta yao ya kibao. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa ni wa dini ya kiislamu kwa sababu wamejifunga hijabu. pia wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na furaha maanake wako na tabasamu nyusoni mwao.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana akiwa kwenye mazungumzo ya kidijitali. Masikioni mwake amevaa vichwa vya sauti, na anaonekana kupungia mwenzake mkono kutumia simu ya mahiri aliyoiweka kwenye mmiliki wa simu. Kwenye meza ni vitabu na kalamu.

Huyu ni mwanaume, ambaye amejishika tama, huku akiangalia skrini ya kompyuta yake ya kupakatia. Anaonekana kuwa mawazoni, akiangalia mambo ya kidijitali. Kando yake, ni kikombe cha kahawa.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake. Mwalimu huyu anabonyeza kompyuta yake ya kupakatia na wanafunzi wake wanaangalia kwenye skrini. Nyuso zao ziko na tabasamu na pia mshangao.

Huyu ni msichana mrembo ambaye ako na kitabu, kalamu na kwenye masikio ako na vichwa vya sauti. Msichana huyu pia anangalia kompyuta yake ya kupakatia kana kwamba anaitumia kusoma.

Hawa ni wasichana wawili warembo, waliokalia ngazi ya kupanda. Kila mtu kama ameshikilia kompyuta yake ya kupakatia na wanaonekana wanasoma masomo ya kidijitali.

Huyu ni mwanafunzi anayetazama mwalimu wake kwa mtandao kutumia kompyuta yake ya kupakatia. Mwanafunzi huyu pia anaandika chini kwa kitabu na kalamu yake huku masikioni amevaa spika ya sikio.

Hawa ni wanafunzi wawili. Wanafunzi hawa wameekelea kompyuta yao ya kupakatia juu ya dawati na pia wanaonekana kuwa wanaangalia kitu kwenye kompyuta hii wakiwa na tabasamu nyusoni. Nyuma yao, ni ubao uliofutwa.

Huyu ni mwanafunzi wa masomo ya kidijitali. Mwanafunzi huyu ako na kalamu na kitabu chake, huku akiangalia kompyuta yake ya kubonyeza na kwenye skrini ni mwalimu anayefunza.

Huyu ni mwanafunzi mdogo na mwalimu wake anayesaidiwa kuandika na kusomeshwa. Mwanafunzi huyu anaonekana kuzingatia sana na kusikiza anachoambiwa na mwalimu wake. Pia juu ya meza yao kuna vitabu vya kusoma.

Huyu ni msichana mrembo anayefanya masomo yake ya kidijitali. Ameshikilia kalamu huku akisoma karatasi na kwenye meza yake ni kompyuta yake yakupakatia.

Hawa ni wanafunzi watatu. Wanafunzi hawa wamemakinika wakiangalia kompyuta yao ya kibao. Kwenye darasa hili kwa ukuta kuna ubao ulioandikwa na pia kuna chati ya maumbo ya kijiometri.

Hawa ni wasichana warembo watatu, wanaoonekana kuwa wakijadiliana kutumia kompyuta yao ya kupakatia. Wasichana hawa pia wanaonekana wamekaa bustani na nyuso zao ziko na tabasamu.

Huyu ni mwanamke aliye ndani ya ndege. Anaonekana akiwa na kompyuta yake ya kupakatia na pia kalamu na karatasi. Mwanamke huyu inaonekana kuwa yupo kwenye jukwaa la masomo na kidijitali.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anaongea na mwenzake akitumia kompyuta ya kupakatia. Pia anaonekana akitumia lugha ya ishara na amevalia vichwa vya sauti. Kando ya meza yake kuna kalamu na vitabu.

Huyu ni mwanafunzi, aliyeshikilia kompyuta yake ya kibao. Mwanafunzi huyu pia kwenye maskio amevaa vichwa vya sauti, na anasoma akiwa na mshangao. Nyuma ya mwanafunzi huyu, ni bibi na babu, ambao wanamuangalia kwa furaha nyusoni mwao.

Huyu ni kijana ambaye anatumia kompyuta yake ya kupakatia akijadiliana na mtu mtandaoni. Kijana huyu pia ameshikilia kalamu na kitabu yake na kwenye maskio amevaa vichwa vya sauti.

Huu ni mfano wa picha ya masomo ya kidigitali mkono huu umeshikilia simu mahiri, kofia ya kuhitimu, mkoba wa shule na kitabu cha kusomea.

Hawa ni wanafunzi wanne ambao wanasomea masomo ya kidjitali. Wanaangalia kompyuta yao ya kupakatia huku wakijadiliana wanachokiona kwenye skrini.

Huyu ni mzee aliyeshikilia kompyuta yake ya kibao. Nyuma ya mzee huyu, ni msichana mrembo aliyeshikilia bega la mzee huyu na anaonekana kuwa anamfundisha mzee huyu kutumia kompyuta ya kibao.

Huyu ni mwanaume anayetilia maanani masomo yake ya kidigitali, anaandika kwenye kitabu kutumia kalamu na kando yake ni kompyuta yake ya kupakatia.

Hiki ni kitengo cha jukwaa la masomo na kidijitali, kitengo hiki kinatuonyesha picha mbalimbali barua pepe, kofia ya kuhitimu na pia mwanafunzi kama ameshikilia kompyuta yake ya kupakata.

Hivi ni vitu tofauti tofauti vinavyotumika kusoma kwa masomo ya kidijitali. Kuna simu ya mkono, kompyuta ya kupakatia, kikombe cha kahawa, kalamu na kitabu na pia miwani.

Haya ni masomo ya kidijitali, ambao wanafunzi hawa, waliokaa kila mtu sehemu yake na kompyuta yake ya kupakatia, wanaonekana kama wameinua mikono juu, ili kujibu maswali, ambao mwalimu wao amewauliza.

Huyu ni mwanafunzi anayesoma masomo ya kijiditali. Mwanafunzi huyu ametia maanani, huku akiangalia skrini yake akiwa amekalia chini, akitumia kompyuta yake ya kubonyeza.

Hiki ni kitengo cha elimu, kuna wanafunzi waliojipanga kwa ustaarabu na pia wanakaa wanaskiza kwa umakini, wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha.

Hiki ni chumba cha kulalia kilichopangwa kwa utaratibu mzuri. Kuna kitanda cha kulalia runinga, picha ukutani , pasi na pia tenki la maji.

Hiki ni kikundi cha wanasoka cha wanawake. Washindani hawa wanaonekana kushindana kwa vikundi hivi viwili moja yapo iliyovaa rangi ya njano na hiyo ingine iliyovaa nyeupe na buluu. Wanaonekana kukimbiza mpira ili kuona ni nani atashinda kati ya hao wawili.

Bweni hili lina vitanda viwili vya mbao, vilivyo tandikwa na shuka za kufanana, pia liko na kabati ya kupangia manguo na raki ya viatu ya mbao.

Hili ni bweni la kulalia lililowekwa kitanda cha mbao ambacho kimetandikwa na shuka na blanketi. Kando yake ni meza ya kusomea na kiti cha plastiki.

Hili ni chumba la kulalia. Chumba hili ni safi na pia lina vitanda vya ghorofa na kabati ya kupangia manguo. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri na shuka nyeupe.

Hichi ni chumba kilicho pangwa vizuri. Kuna kitanda cha kulalia kilicho tandikwa na shuka nyeupe, kochi ya kukaa, meza na kiti ya kusomea na pia runinga ukutani.

Hiki ni kitanda cha mbao. Kitanda hiki kimetandikwa vizuri kutumia shuka nyeupe. Pia kina mito miwili ya kupendeza ya rangi nyeupe na kijivu.

Hizi ni nyumba za kukodisha. Nyumba zenyewe ni za rangi ya nyeupe na kijani kibichi. Nyumba hizi zinakaa ziko na wasaa kubwa na pia liko na baraza nje ya nyumba hizi.

Hili ni darasa la kusomea. Darasa hili limepangwa na madawati na pia kwenye ukuta kuna ubao ulioandikwa na chaki na pia kuna chati ya ramani ya Afrika.

Hiki ni chumba cha kulalia kilichokuwa na vitanda viwili, vilivyotandikwa vizuri kwa kutumia shuka nyeupe. Pia lina neti la mbu la rangi ya nyeupe na buluu.

Hili ni jumba la taasisi ya elimu. Jumba hili limepangwa na viti na meza kwa utaratibu. Pia kabatini tunaona vitabu mbali mbali vya kusaidia wanafunzi ilikueneza elimu yao.

Huyu ni msichana anayecheza mchezo wa mpira wa kikapu. Msichana huyu anaonekana kuwa analenga mpira ili uingie kwa kikapu aweze kushinda. Pia kando, tunaona mashabiki ambao wanamshagilia.

Hili ni bweni la shule la kulalia. Bweni hili lina vitanda vya ghorofa vya chuma vilivyotandikwa vizuri kwa utaratibu, kutumia shuka na blanketi.

Hili ni bweni la kulalia, bweni hili lina vitanda vya ghorofa vya mbao na pia ngazi ya chuma ya kusaidia kupanda anayelala juu. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri kwa kutumia shuka nyeupe na pia ukutani kuna taa ya balbu.

Hii ni maktaba ya shule, iliyopangwa na vitabu vingi vya aina tofauti tofauti na pia vitabu hivi vimepangwa kwa utaratibu, juu yake ni picha ya kumbukumbu.

Hiki ni chumba, ambacho kimepangwa kwa utaratibu. Ndani ya chumba hili, kuna kabati la kupangia manguo, kitanda kilichotandikwa vizuri kutumia shuka ya kijani kibichi, na neti ya mbu, pia ukutani, kuna, msalaba.

Hiki ni chumba cha kulalia. Chumba hiki, kitanda chake kimetandikwa vizuri sana kwa shuka ya Kimaasai ya rangi ya bluu na nyeusi. Pia kitanda hiki kinaonekana kuwa na mto wa kulalia. Chumba hiki ni kisafi.

Hiki ni chumba cha masomo. Ndani ya chumba hichi kuna meza ya masomo, kabati, karo na pia taulo mbili zilizopangwa chini kwa utaratibu mzuri.

Hili ni chumba lililo na vitanda vya ghorofa mbili. Vitanda hivi vilivyotandikwa na shuka zinazofanana. Sana sana vitanda hivi huwa vya shule. Chini ya vitanda kuna champali ya rangi ya buluu.

Huu ni mkutano aina ya tasisi ya elimu. Ndani ya mkutano huu wanafunzi wamejipanga kwa utaratibu mzuri na pia kwa mpangilio ili kuweza kumskiliza mnenaji wa siku.

Hili ninjengo la shule. Jengo hili ni la ghorofa mbili na limepakwa rangi nyeupe. Nje ni kiwanja na bustani iliyopandwa nyasi na maua ya kupendeza.

Hiki ni chumba kilichopangwa kwa utaratibu. Kiko na kitanda, kabati ya kupangia manguo, runinga, meza na kiti ya kusomea, jokofu na pia tanuri ya miale.

Hii ni sehemu ya maktaba, kwenye maktaba haya, kuna vitabu tofauti tofauti vya kusoma, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, pia ukutani, kuna chati, ya Afrika.

Hiki ni kitanda cha kulalia, kitanda hichi ni cha mbao, chenye mito miwili na limetandikwa vizuri kutumia shuka nyeupe.

Hili ni darasa la kusomea lililopangwa na madawati, ukutani wa darasa hili ni chati mbalimbali za kufundisha wanafunzi hawa. Pia lina madirisha makubwa kusaidia hewa kuingia ndani.

Hawa ni watu wanaofanya mazoea kwenye ukumbi wa michezo ya mazoezi, watu hawa huinua vyuma na kufanya mazoeazi tofauti tofauti ili kuongeza misuli na pia kusaidia kupunguza mafuta mwilini.

Hili ni bweni la shule, bweni hili lina vitanda vya gorofa na vimetandikwa shuka za kufanana. Juu kuna neti ya mbu na pia sanduku ya mabati iliyo wekelewa juu ya kitanda.

Chumba hichi ni safi na umepangwa kwa mpangilio mzuri. Vitabu vimepangwa kwenye kabati pia televisheni hapo kando. Kuna kiti cha kusomea na kiti pia cha kupumzikia. Chumba hili kweli lapendeza.

Hiki ni chumba cha kula, ambacho kimetandikwa vizuri kutumia shuka ya nyeupe na nyekundu. Kando ni meza ya kusomea iliyowekwa chombo cha maua juu yake. Pia ukutani kuna picha za kupamba na msalani ni choo ya kukalia.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu. Wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti, rangi ya buluu na rangi ya manjano. Wachezaji hawa pia ni wanawake. Na kando, kuna wachezaji wenzao wanaowaangalia, wakicheza, na kuona pia mchezo unavyoendelea. Kocha wao pia, ameinuwa mikono juu, akiwa na wasiwasi, kuona ni timu gani itashinda.

Hili ni bweni la kulalia lililoekwa vitanda vya mbao vya ghorofa na pia magodoro ya vitanda hivi ni mapya kwa sababu bado yako kwenye karatasi.

Hivi ni vitanda vya ghorofa ambavyo hupatikana sana sana katika shule la bweni, vitanda hivi vinaoneka vimetandikwa vizuri na shuka zilizofanana. Pia kuna nguo zinazoning'inia kando ya vitanda hivi.

Hili ni darasa la masomo ya kidigitali, kwa kila dawati kuna kompyuta ya kubonyeza na viti vya plastiki vya kusaidia wanafunzi hawa kwa masomo yao.

Hiki ni chumba cha kulalia kilichopangwa kwa utaratibu mzuri. Ikona kitanda iliyotandikwa vizuri, jokofu na tanuri ya miale.

Hili ni basi la shule, basi hili ni la rangi ya manjano na niya shule ya wasichana inayojulikana kama Kamacharia. Ndani ni wanafunzi walio kuwa na furaha, huku nje ni walimu wanao waaga kwa heri.

Hili ni chumba la taasisi ya elimu na miundo mbinu. Chumba hiki kimepangwa kwa mpangilio mzuri ,na unaonekana kuwa usafi umezingatiwa. Kuna aina tofauti tofauti ya vitu vilivyo kwa chumba hii.

Nyumba hili lapendeza, kila kitu kiko mahali pake, kitanda kimetandikwa, meza na kiti kiko mahali pasawa. Kweli chumba hili lapendeza mno.

Hii ni shule ya upili. Shule hii ni aina ya mchanganyiko maanake tunaona wasichana na wavulana pamoja. Wanaonekana wakiwa kwa huduma ya maombi na sare yao ni ya rangi ya nyeupe na kijani kibichi.

Hii ni shule ya upili ya Thika road Christian na ni siku ya kitamaduni. Walimu na wanafunzi wamevalia nguo za kitamaduni za kabila tofauti tofauti na wanapendeza sana.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili siku ya kitamaduni, wanafunzi hawa wamevalia nguo zao za kupendeza za kabila tofauti tofauti.

Hawa ni watoto wa shule ya upili amabo wanajipakulia chakula kutumia buffet. Buffet hii ina vyakula mbalimbali kama vile mchele, nyama, kabichi na hata mandazi.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili ambao wanacheza michezo yao, wamefungwa macho kwa kitambaa cha rangi ya manjano na ziko timu mbili ya rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shule ya upili ya mchanganyiko, ambao wanafunzi hawa na mwalimu wao, wanajitayarisha kupanda miti, shuleni humu, ilikuwasaidia na mazingira yao.

Hawa ni wanafunzi wa mchanganyiko ya shule ya upili. Wanafunzi hawa wanasaidiana kukata nyama, mmoja aliyeshikilia kisu huku wengine wameshikilia nyama hii. Kuna mmoja pia ameshikilia beseni ambayo anaweka nyama zilizokatwakatwa.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake spesheli. Mwanafunzi huyu ameshikilia mabega na ako kwenye mgongo wa mwalimu huyu na wamevaa mavazi ya kuogelea na pia wako kwenye bwawa la kuogelea.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake wa mahitaji ya spesheli. Mwalimu huyu anawasomea kitabu, na pia watoto hawa wanachezea vitu vyao vya kuchezea. Kwenye ukuta tunaona nambari zimechorwa kutoka moja mpaka kumi. Pia, kuna michoro mbalimbali.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake ambaye ni kipofu. Anamshikilia mikono huku akisoma kutumia breli. Mwalimu huyu anamwangalia mwanafunzi wake akiwa na tabasamu usoni mwake.

Hawa ni watoto darasani. Watoto hawa, kila mmoja ana shughuli yake, akiwa amekalia dawati yake. Mtoto mmoja akiwa na begi lake la rangi ya waridi amewekelea kalamu mdomoni, huku mwingine akiandika kwenye kitabu na kalamu yake.

Hawa ni wanafunzi wanne; mwanafunzi mmoja amekalia kiti chake cha magurudumu akiwa ameshikilia kitabu na vitabu vingine vitatu vikiwa pajani. Wanaonekana wako kwenye mjadala.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wa elimu ya mahitaji maalum. Nyuso zao zimejawa na furaha. Kwenye dawati lao, kuna kalamu na penseli ya rangi tofauti, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake darasani, mwalimu huyu anawafundisha wanafunzi wake akiwa amekalia kiti chake cha spesheli cha magurudumu.

Hawa ni watoto spesheli, ambao wanafanya uchoraji wa rangi. Watoto hawa wakona rangi kwenye shati zao na kila mtoto akona rangi tofauti tofauti mkononi mwake: rangi ya nyekundu, buluu, kijani kibichi na manjano.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake spesheli, wanaonekana wako na kitabu kilicho cha mchoro ambacho wanapaka rangi mchoro huo, pia nyuso zao zinaonekana kuwa na tabasamu mno.

Huyu ni mwanafunzi spesheli, mwanafunzi huyu ni kipofu kwa sababu anatumia breli kuandikia na machoni mwake amevaa miwani nyeusi. Nyuma yake ni wanafunzi wenzake wanao andika kwenye kitabu na kalamu,

Hawa ni wanafuzi wawili spesheli. Mwanafunzi mmoja amevaa kofia kujikinga jua maanake ni zeruzeru, mwanafunzi mwengine anakaa ako na jicho chongo lakini wako na tabasamu nyusoni mwao na wamesimama kwenye dirisha.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake wakiongea kutumia lugha ya ishara. Mwalimu huyu anamwongelesha mwanafunzi akimwangalia usoni mwake na amevaa miwani machoni.

Huyu ni mtoto spesheli aliyeketi kwa kiti chake cha magurudumu huku akishikilia kitabu. Mtoto huyu anapendeza na anatabasamu nzuri na nywele yake ya mawimbi.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Mwanafunzi wake ni kipofu na anasaidiwa na mwalimu wake kusoma kitabu chake cha breli kupitia mikono. Pia mwalimu huyu anaonekana kuwa makini akimsaidia mwanafunzi huyu.

Huyu ni mwanafunzi spesheli , na mwalimu wake, wakiwa, wanasoma na kompyuta yao ya kupakatia, mwanafunzi huyu pia, amevaa vichwa vya sauti, kwenye masikio yake na wako na furaha nyusoni mwao.

Hawa ni wanafunzi spesheli, wanafunzi hawa wameketi kwenye darasa lao huku wakitilia maanani ambacho mwalimu wao anawafunza.

Huyu ni kijana spesheli na dadake, na wanakoka keki ndogo ndogo. Kijana huyu ametoa ulimi nje ili dadake aweze kumlisha malai.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake spesheli. Wanatumia lugha ya ishara kuongea kupitia vidole na mikono yao, huku wakiangaliana ana kwa ana usoni mwao.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake spesheli. Mwanafunzi huyu anaangalia kwenye kitabu, huku mwalimu akiangalia kando na tabasamu usoni mwake. Juu ya meza yao kuna penseli na kalamu za alama.

Hawa ni wanafunzi watatu darasani. Mwanafunzi mmoja ambaye ni kipofu, amewekelea kitabu chake cha breli juu ya dawati lake akisoma, huku wenzake wanamwangalia kana kwamba wanajadiliana.

Huyu ni mwanafunzi wa kitengo cha elimu ya mahitaji. Mwanafunzi huyu yupo na kompyuta yake mezani na pia tabasamu kwenye uso lake wakiwa na mwalimu wake wakijadiliana mambo ya elimu.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake spesheli aliyekalia kiti chake cha magurudumu. Wanaonekana kuwa na tabasamu usoni mwao huku wakichora kutumia brashi za rangi.

Huyu ni mtoto spesheli. Mtoto huyu anaangalia kompyuta yake ya kupakatia kana kwamba anasoma huku amejisikilia kidevu na tabasamu usoni.

Watoto hawa spesheli waliokalia viti vyao vya magurudumu, wanacheza mchezo wa mpira, watoto hawa kwa muonekano wao wanaonekana kuwa wako na furaha nyusoni wakicheza mchezo huo.

Huyu ni mwanafunzi spesheli, mwanafunzi huyu anafanya masomo ya kidijitali huku akiangalia skrini ya kompyuta yake na anatumia mguu wake kubonyeza kiteuzi.

Wanafunzi hawa wawili wenye elimu ya mahitaji, wako na mwalimu wao. Inaonekana wanajadiliana vitu tofauti tofauti kwenye kompyuta zao za kupakatia.

Hawa ni wanadada wawili, mwanadada mmoja anaonekana akiwa na tabasamu usoni akimuongelesha mwenzake kwa lugha ya ishara. Pia kwenye meza yao kuna sharobati, kipochi, miwani ya jua na pia kahawa.

Huyu ni mwanaume mlemavu, ambaye amekalia kiti chake cha magurudumu. Kwenye mkono wake ameshikilia simu na kitabu cha kusoma. Pia mezani, tunaona kompyuta ya kupakatia.

Huyu ni mwanamke spesheli, ambaye hutumia kiti chake cha magurudumu. Anaonekana akisoma, mazingira ya mahali hapa una mwonekano wa maktaba. Kumaanisha anapenda kusoma vitabu tofauti tofauti.

Huyu ni mwalimu darasani aliyeshikilia kitabu na wanafunzi wake spesheli ambao wamevaa wote barakoa. Wanafunzi hawa pia wameinua mikono juu, kana kwamba wanataka kujibu maswali ambayo mwalimu wao amewauliza.